Wanaume wawili walioajiliwa kusafisha wakiwa wamevaa sare . Mwanaume mmoja yuko mbele amevaa nguo ya buluu na mistari ya kijani kibichi , anainama huku akitumia koleo na kushughulikia na rundo kubwa la taka . Mwanaume mwingine yuko nyuma yake amevalia nguo kama hiyo na ameshika fimbo ndefu . Taka hizo ziko ardhini zinatolewa.

Kuna chupa ya virutubisho iliyo na kifuniko cha manjano. Chupa yenyewe ina lepo ya manjano na kijani kibichi, iliyo na maandishi yanayoonyesha kuwa ina vimenyenya vya chuma na vitamini c. Chini ya lebo hiyo kuna picha ya matunda ya rasiberi. Chupa inaonekana kuwa na vidonge vingi vya kutafuna vya rangi nyeupe au kahawia hafifu.

Kuna mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe, akimhudumia mzee. Mtaalamu huyo ameinama na anaonekana akijiandaa kumchoma sindano begani mwanaume mzee, ambaye ameketi akiwa amempa mgongo. Wote wawili wamevaa barakoa.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya bluu, akiwa na glavu za kijani. Amevalia barakoa na kofia nyekundu kichwani, mguuni amevalia viatu vyeupe. Anabeba kifaa cha kunyunyizia kinachotoa bomba ndefu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mti wenye majani mabichi.

Chupa ya dawa yenye lebo iliyoandikwa MMR Vaccine na majina ya magonjwa inapo tibu. Kifuniko cha chupa ni cha rangi ya chungwa na chini yake kuna mistari yenye rangi ya chungwa na buluu. Chupa hiyo imewekwa juu ya sehemu nyeupe au nyuma yake kuna vitu vingine ambavyo havionekani wazi ikiwemo sindano.

Mkono mmoja unamimina kidonge cha rangi ya machungwa kwenye kiganja cha pili. Kisanduku cha plastiki chenye lebo ya rangi ya machungwa na kifuniko cheupe kimeshikwa kwa uangalifu. Maandhari ya nyuma yanaonyesha kitambaa chenye michoro ya rangi ya bluu na nyeupe. Kidonge kimekaa katikati ya viganja vilivyo wazi.

Watu watatu walio nje ya jengo wakiwa wamevalia barakoa mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa koti jeupe ananawa mikono yake kwa maji na sabuni. Mwanamke wingine aliyevaa fulana nyeupe anasubiri karibu naye mwanamme mmoja aliyevaa sare za kijeshi na barakoa pia anaonekana nyuma yao.

Wauguzi wawili ndani ya wodi ya watoto wachanga wakiwahudumia watoto waliolazwa kwenye vitanda maalumu. Muuguzi mmoja anahudumia mtoto mchanga, huku mwingine akifanya kazi nyingine karibu na chombo cha matibabu. Wodi hii imejaa vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa watoto.

Kuna chupa nne za dawa moja yao ikiwa wazi na zimepangwa. Baadhi ya vidonge vimetolewa nje na kuwekwa kwenye vifuniko vya chupa hizo. Kila chupa ina lebo iliyo na jina la dawa, vipimo na maelekezo mengine. Zinaonekana kuwa dawa za matibabu.

Kuna kundi la watu waliovalia sare za rangi ya buluu na kofia za buluu wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi. Wengi wao wanaonekana wameshikilia mifuko mikubwa meupe na wengine wamebeba mikoba mgongoni. Wanaonekana wafanyikazi wa jamii labda kusafisha eneo au kugawa misaada.

Mtu akiwa amevaa mavazi maalumu ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea iliyo shambani. Mavazi yake yanaonekana kuwa meupe na ana glovu za manjano mkononi. Mtu huyo amebeba kifaa cha kupulizia chenye rangi ya kijani mgongoni mwake. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea mingine ya shambani.

Mkono uliovalia glavu ya kijani ukishika chupa ndogo ya kioo iliyo na kifuniko cha metali. Kwenye chupa hiyo, kuna lebo nyeupe yenye maandishi yanayoeleza maudhui yake. Kwa nyuma kidogo, sehemu ya sindano na bomba lake inaonekana, ikionyesha matayarisho ya sindano.

Muuguzi au daktari amevaa sare nyeupe akimpa mtoto chanjo ya mdomo. Mwanamke mwingine labda mama ya mtoto amevaa fulana ya rangi ya machungwa, anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto.

Mtu akifanya shughuli za kilimo akitumia dawa ya kuua wadudu au mbolea kwenye mimea. Mtu huyo amevaa mavazi maalumu ya kujikinga ikiwemo suti nyeupe na glovu za manjano. Anabeba kifaa kikubwa cha kijani kibichi mgongoni kinachotumika kunyunyuzia dawa hiyo.

Hapa ni darasani. Kuna mwalimu mmoja na wanafunzi. Mwalimu ni mwanamke amevalia shati jeupe na suruali ya buluu na ana barakoa nyeupe usoni mwake. Amesimama mbele ya ubao mweusi. Wanafunzi wengine wamevalia sare za buluu, wamekaa kwenye madawati, wakimtazama mwalimu.

Mtu aliyevaa barakoa ya rangi ya buluu na fulana ya manjano. Anaonekana akishika chupa ndogo yenye dawa. Mkono moja umeshikilia sindano inayochukua kiyowevu kutoka kwenye chupa hii. Nyuma, kuna ukuta wenye rangi ya krimu na dirisha lililopakwa buluu.

Kundi la waokoaji wakiwa katika eneo la jengo lililoanguka. Waokoaji hao wamevalia mavazi maalum na helmeti za manjano na baadhi yao wanaonekana wakijadili jambo. Heko la jengo lililoanguka limetapakaa eneo lote na waokoaji wanaonekana wakifanya jitihada zao.

Mwanamke anachunguzwa sikio na mwanamume anayeonekana kuwa daktari. Mwanamke huyo ameketi akitizama mbele na mwanamume akiwa amevalia shati nyeupe. Ameinama na anatumia kifaa maalum kuchunguza sikio.

Kuna mfanyakazi amevalia mavazi ya kujikinga kamili ikiwemo barakoa na miwani ya macho, akifanya kazi katika gala. Amevalia suti nyeupe ya kujikinga na kamba za rangi ya machungwa ambazo hutumika kwa msaada wa usalama. Mfanyakazi huyo ameinama chini na karibu naye kuna chupa kadhaa za plastiki zilizojaa vimiminika.

Mwanamke amevaa blausi ya samawati yenye michoro ya maua na barakoa ya bluu. Kichwa chake kimepambwa kwa kitambaa cha rangi ya zambarau. Mkono wa kushoto unachomwa sindano na mhudumu aliyevalia nguo ya udhurungi ya samawati. Nyuma yao kuna watu na majengo yaliyofunikwa paa la rangi ya njano.

Wataalamu watatu wa afya wakiwa ndani ya ofisi au kliniki. Wote wamevaa barakoa usoni. Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe la maabara anaelekeza kwa kidole chake kwenye kifaa kidogo kilichopo mezani. Wanaume wawili wapo karibu naye mmoja amevaa koti jeupe kama lake na anatazama anapoonyesha. Mwanaume wa tatu ameketi chini.

Hapa, kuna aina mbalimbali za dawa na vifunganishio vyake. Kuna chupa za dawa za kioo na za plastiki ,zenye ukubwa tofauti. Pia kuna kifurushi vya vidonge ikiwemo ,vidonge vya kijani na vifurushi vya vidonge vya rangi ya hudhurungi na bluu. Dawa hizi zimetawanyika juu ya uso mweupe, zikionyesha mkusanyiko wa bidhaa za afya.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na miwani maalum anachunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala juu ya kiti maalum cha matibabu huku akifungua mdomo wake.

Mwanamke aliyevaa nguo zenye michoro anayefanya utaratibu fulani wa kitamaduni amekaa chini na amezungukwa na vitu mbalimbali kama vile bakuli za mbao, vitu vidogo vilivyotawanyika na mkeka. Mwanamke anashika kitu kinachofunikwa na manyoya akionekana akitumia vitu hivi kwa uangalifu.

Chupa ya plastiki yenye dawa za vidonge inaonekana. Bidhaa hii inaitwa Easy Iron kutoka kampuni ya Country life. Imeandikwa kuwa haina gluten na ni salama kwa tumbo. Vidonge ndani ya chupa vinaonekana kuwa vya rangi ya kahawia.

Daktari wa kiume mwenye upara amevaa miwani barakoa nyeupe na nguo ya bluu na amevaa steloskopu shingoni, akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda kilichofunikwa na shuka nyeupe, mtu mwingine labda mama au mlezi yuko nyuma ya daktari huyo.

Mwanamme amekaa kwenye mashine ya mazoezi. Anainua vifaa viwili vya bluu kutumia mikono yake. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevalia shati la bluu akimsaidia. Wanaume wote wawili wanaonekana ndani ya chumba ambacho kina meza na viti nyuma.

Hapa kina mkusanyiko wa vifurushi vya bidhaa za kimatibabu au za kiasili bidhaa hizo zimepangwa kwa rafu au meza kuna chupa moja ndogo yenye kifuniko chekundu na vimininika vyeusi ndani chupa hiyo imewekwa katikati ya vifurushi vikubwa.

Hapa kuna kifurushi cha dawa za kutibu Malaria. Katikati kuna visanduku viwili vya rangi ya kijivu vilivyo na maandishi juu yake. Chini ya visanduku hivyo kuna paketi mbili tofauti za dawa. Pakiti ya kwanza ina vidonge vya fedha sita na pakiti ya pili ina vidonge vingi vilivyoandikwa.

Hili ni eneo la matibabu au hospitali, mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa kwa shuka jeupe na buluu na anaonekana kutokuwa na fahamu, madaktari wawili au wauguzi wakiwa wana muhudumia, mataalamu mmoja akiwa amevalia kofia ya buluu, barakoa, na shati la kahawia amesimama karibu na kitanda anahudumia, mgonjwa.

Mwanamke aliyesimama ndani ya chumba ametabasamu na amevaa fulana ya rangi ya kijivu isiyo na mikono na suruali nyeusi. Mwanamke hyo ameshika kifaa cha masaji mkononi mwake na anaonekana kama mtaalamu wa tiba.

Hapa kuna kisanduku cha dawa . Kisanduku hicho ni cheupe na kina maandishi meupe . Juu ya kisanduku kuna maandishi yaliyoandikwa Azithromycin tablet ip five hundred milligrams . Chini ya maandishi hayo kuna maandishi mengine yanayoonyesha cipla . Mbele ya kisanduku kuna dawa zilizofungwa kenye karatasi ya alumini zenye vidonge vitatu vinavyoonekana .

Mtu amevaa shati la kijani na barakoa ya bluu ameketi kwenye kiti. Mhudumu aliyevalia sare la kijani na bluu anamchoma sindano kwenye mkono wa kushoto. Ukuta mweupe wenye karatasi za taarifa umeonekana nyuma yao.

Chuma ndogo ya kioo iliyo na kifuniko cha metali iliyowekwa kwa sehemu tambarare yenye mwangaza. Lebo kwenye chupa inaonyesha mandishi yanayoeleza chanjo ya magonjwa kadhaa. Karibu na chupa kuna sindano tupu inayoelekeza kwa matumishi ya dawa iliyomo. Maandari inaangazia vifaa vya matibabu au chanjo.

Watu wawili wanaonekana wakikimbia mbali na mdongo wa mnyama aliyefariki. Mtu wa kwanza amevaa koti la rangi ya bluu na kitambaa cha kichwani huku mwingine amevaa koti la rangi ya machungwa na kitambaa kichwani pia. Wanaonekana katika eneo la kavu na lenye miti michache.

Mtu ameketi kwenye kiti cha huduma akiwa amevalishwa kitambaa cha kinga kifuani. Wataalamu waliovalia mavazi ya rangi ya samawati, glavu na barakoa wanashughulikia kwa kutumia vifaa maalum. Mmoja wao anaonyesha ishara ya dole gumba, kuashiria Hali nzuri.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wameketi nje. Wote wamevalia mavazi yenye madoa doa yanayo fanana na ngozi za chui na kofia nyeusi. Mmoja anaonekana ameshika kitu kama kijiti. Mtu mwingine amevaa kofia nyeupe. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na mimea.

Kuna kivurushi cha dawa ambacho kinaonekana kuwa Chanjo . Maneno fasihi amiri yanaonekana wazi kwenye sanduku . Ndani ya sanduku kuna mirija miwili midogo ya chanjo na mirija mingine miwili inaonekana nje ya sanduku pia kuna chupa ndogo ya kiyoevu na karatasi ya maelezo ya dawa inaonekana karibu na kifurushi.

Chupa ya dawa iliyoko juu ya meza ya mbao ina lebo ya maandishi inayosomeka vizuri. Chupa hii ina rangi ya kijani na nyeupe ,nyuma yake kuna bango lenye msimbo wa QR , ikionyesha labda ni mazingira ya duka au ofisini.

Kuna chombo cha kahawia kilichotengwnezwa kutokana na ganda lililo kauka. Kimefungwa Kwa Kamba iliyosokotwa pamoja na nyusi nyeusi. Pempeni kuna vipande vidogo vya mifupa na maganda ya baharini yaliyoshonwa kwenye ngozi nyekundu, chini yake kunaonekana sanamu ya udongo yenye umbo wa uso wa binadamu.

Jengo la mabati limefunikwa na miale mikali ya moto huku moshi mzito ukipaa hewani. Sehemu ya juu inaonekana ikiteketea haraka kutokana na nguvu ya joto rangi ya machungwa na manjano imetanda kote ikitokana na mwako. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura inayohitaji msaada wa haraka.

Daktari wa meno akiwa amevaa mavazi maalum ya matibabu, barakoa nyeupe na miwani ya kujikinga . Anatumia kifaa cha bluu chenye mwanga labda cha matibabu ya meno kuchunguza mgonjwa, mgonjwa huyu ambaye ni mwanamke anaonekana amevaa miwani ya machungwa ili kulinda macho yake.

Chupa ndogo ya dawa iliyo na kifuniko cha rangi ya buluu na mwili wa chupa ni wa glasi iliyo wazi, ikionyesha imejaa kimiminika. Lebo kwenye chupa ina maandishi mbalimbali ,kuna pia msimbo wa pau upande wa kushoto wa lebo. Mandhari ya nyuma ya chupa yanaonekana kuwa nyepesi na ina maandishi yanayofanana na yale yaliyo kwenye chupa.

Jengo dogo lenye paa la mabati limejengwa katikati la eneo la kijani. Udongo wa rangi ya kahawia umeenea kuzunguka majengo hayo. Miti mirefu na vichaka vinaonekana nyuma kwa wingi. Anga lina mawingu mepesi yakionyesha hali ya hewa tuli.

Mtu aliyevaa barakoa na koti jeupe la kitibabu amesimama akitoa huduma ya afya. Ameweka mkono juu ya bega la mtu aliyevaa shati la mistari na kofia ya bluu. Maandhari ya nyuma yanaonyesha paa la mabati na nguzo za jengo. Mwanga wa mchana unaangaza eneo hilo kwa uwazi.

Watu waliovaa kofia za manjano wamesimama karibu na vifuzi. Jengo limeporomoka na kuwacha mabati yaliyosambaa. Mtu aliyevaa koti jeusi anashika simu kichwani. Bingu ina mawingu meupe na bluu kwa mbali. Mtu mwingine yupo nyuma akichunguza eneo lililoathirika vizuri.

Chupa ndogo zenye kiwevu ziko juu ya meza ya rangi ya bluu kila chupa imefungwa kwa kifuniko cha chuma na imewekwa lebo yenye maandishi . Kuna sindano na vifaa vya matibabu vya rangi mbalimbali karibu nazo mandhari nyuma linaonekana kufifia likionyesha sehemu ya ndani ya jengo.

Wataalamu wawili wa afya walio katika mazingira ya nje labda kwenye mkutano wa uhamasashisaji. Mwanamke mtaalam anachunguza sikio la mwanaumme mwingine akitumia zana maalum ya matibabu na anaonekana makini sana. Mwanamme anayechunguzwa anaonekana akihisi maumivu kidogo au usumbufu maskioni.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe, barakoa ya kinga na miwani akichukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Anatumia sindano kujaza dawa hio huku akimakini kwenye kazi yake. Nyuma yake kuna watu wengine wasioonekana vizuri.

Mwanamke aliyevaa skafu nyekundu kichwani anashikilia kitu chenye vifua vyekundu pembeni. Amepiga tabasamu huku akisimama ndani ya chumba chenye mwanga wa jua. Nyuma yake kuna wanawake wawili waliokaa na kusimama. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mlango wa mbao na kuta za rangi ya kahawia nyepesi.

Hii inaonekana kuwa eneo la matibabu au la maabara likiwa na chupa ndogo ya dawa, sindano na vidonge. Chupa ya dawa iliyo na kifuniko cha kijani kibichi na iliyojaa kimiminika cha rangi ya kahawia, ina maandishi yanayosomeka measles, rubella, mumps . Sindano kubwa inaonekana wazi na kuna vidonge vya rangi ya machungwa vilivyotawanyika nyuma ya sindano hilo.

Kuna vidonge vya rangi ya manjano yaliyofungwa kwenye karatasi ya plastiki yenye sehemu kumi na mbili. Chini yake kuna kipima joto cha mdomo chenye alama za kipimo. Sehemu ya chini kabisa ina dawa tatu nyekundu, zenye umbo la tone, mandhari ya nyuma ni uso wa rangi ya machungwa mkali.

Mtu amevaa mavazi ya kinga yenye rangi ya manjano, na mikono imefunikwa na glovu za bluu. Ana kifaa cha kunyunyizia kimebebwa mgongoni. Mimea imepangwa kwa mistari kwenye shamba, na udongo unaonekana umelowa kwa maji au dawa anayomwagilia.

Mwanamke ameketi karibu na chombo cha manjano akiosha mikono kwa maji yanayotiririka kutoka bomba ndogo. Nyuma yake kuna nyumba ya mabati yenye paa la rangi ya hudhurungi. Nguo zenye rangi tofauti zimetundikwa zikikauka hewani. Miale ya jua inaangaza anga lenye mawingu machache.

Wanawake wawili wako katika eneo la ukame. Mwanamke mmoja akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo ya shanga yenye rangi mbalimbali, ameketi kwenye kiti cha plastiki akimbeba mtoto ambaye amefunikwa kwa kitambaa. Mwanamke mwingine, labda daktari au muuguzi ameketi chini, akiwa amevalia barakoa ya rangi ya bluu na koti jeupe.

Tunaona kundi la watu sita wanaume wanne na wanawake wawili wamesimama nje. Wote wamevaa barakoa usoni. Katikati kuna maofisa wawili wa polisi moja akiwa amevaa sare za polisi za kijivu na mwingine amevaa sare za polisi za bluu. Upande wa kushoto kuna watu wawili, moja akiwa amevaa fulana yenye mistari meusi na mwingine amevaa shati la rangi ya mchanga.

Chupa ya plastiki ya rangi ya kahawia imewekwa nje. Kifuniko chake ni cheupe na kimefungwa vizuri. Lebo ina maandishi ya kijani na zambarau pamoja na nembo kati kati. Mandhari ya nyuma ina mimea yenye majani mabichi.

Umati wa watu ndani ya hema, bango kubwa limeandikwa we talk protection na picha ya utepe mwekundu, bango hilo lina habari kuhusu shirika la biashara la ukimwi. Watu kadhaa wamesiamama karibu na meza iliyofunikwa na kitambaa chekundu.

Wanawake wawili wameketi karibu ndani ya jumba. Mmoja amevaa fulana ya bluu na ameshika kitabu au karatasi akionekana kuelekeza umakini wake Kwa mwanamke mwingine aliyevaa nguo ya mistari . Vifaa vingine vya nyumbani kama nguo zilizotundikwa na vitu vingine vinaonekana katika jumba hicho kidogo.

Hapa kuna vitu mbalimbali vya sili na vya kisasa vilivyowekwa pamoja. Katikati kuna kifaa cha chupa kilichotengenezwa kwa tui kikiwa na pambo ya shanga nyekundu na nyeusi. Karibu na kifaa hicho kuna chupa ndogo ya buluu na nyingine ya kahawia yenye kifuniko cha kijani kibichi. Vitu hivyoviko ndani ya bakuli kubwa.

Mhudumu wa afya aliyefunika uso kwa barakoa amekaa nyuma ya dawati akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake. Mhudumu huyo amevaa nguo nyeupe na buluu. Kwenye dawati kuna chupa ya kusafisha mikono. Mwanamume aliyeketi mbele ya dawati anaonekana mgongoni akiwa amevaa shati la kijivu na nyeupe.

Watu wanne wakiwa wamesimama nje ya nyumba, wawili wao wamevaa fulana za njano zenye viakisimwanga na vinaonekana wakikabidhi kifaa cha kuchunja maji kilicho na ndoo mbili kwa mwanamke mwengine. Kifaa hicho kimewekwa kwenye stendi ya chuma ya buluu. Hali ya picha inaashiria mradi wa jamii wa kutoa maji safi.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha matibabu. Huku mwingine akiwa amesimama akivalia glavu na mavazi ya kujikinga. Mtu anayesimama amevaa miwani ya kinga na barakoa ya rangi ya manjano. Anaonekana akifanye uchunguzi wa sahemu ya mdomo wa anayeketi. Mtu aliyeketi amevalia vazi lenye michoro ya rangi mbalimbali na kifaa cha plastiki kimewekwa kinywani.

Chupa nyeupe imewekwa upande ikiwa na kifuniko wazi. Vidonge vya umbo la duara na rangi ya manjano vimezambaa mezani. Lebo ina maandishi meupe na machungwa pamoja na nembo ya kijani. Bidhaa hiyo inaonyesha kiwango cha kipimo na maelezo ya Lishe.

Kundi kubwa la wadudu wa aina ya nzige wakiruka angani, baadhi yao wako karibu sana na kamera huku wengine wakiwa mbali wakifunika anga yote, chini ya anga kuna mimea iliyo na vichaka ambayo pia imefunikwa na vidudu hao.

Mtu aliyevaa sare ya kitabibu ameinama na kumfanyia mtoto uchunguzi. stethoscope imening'inia shingoni mwa mhudumu huyu. Mwanamke aliye valia hijabu ya manjano anaonekana kumshika mtoto mchanga. Ukuta wa chumba una rangi ya zambarau yenye mapambo madogo. Meza yenye vifaa mbali mbali iko karibu na sehemu ya kiti.

Hapa kuna tukio la chanjo au matibabu ya mtoto, mwanamke amevaa kofia ya bluu miwani mieusi na jaketi la bluu amemshika mkono mtoto mchanga na anampatia dawa ya kinywa, mtoto huyu anaonekana mchanga kwenye mkono wa mtu mwingiine ambaye amevalia shati jekundu na abloni nyeupe, kuna watu wengine wawili wamesimama nyuma yao.

Muundo wa chuma umesimama juu ukiwa na ngazi ndefu upande wake. Juu yake kuna fremu kubwa yenye uso mweupe na kivuli cha waya. Miti mirefu inaonekana nyuma ikipakana na anga yenye mawingu mepesi. Watu wawili waliovalia mavazi ya usalama wako kwenye sehemu ya juu wakifanya kazi.

Wanawake wawili, kila mmoja akiwa amevaa kitambaa kichwani. Mmoja ameinama akifanya kitu huku mwanamke mwingine akimwangalia mtoto mkononi mwake. Mwanamke aliyeinuka amevaa nguo ya bluu na mwingine amevaa nguo ya nyeupe na kitambaa cha manjano. Nyuma yao Kuna kitambaa chenye michirizi ya rangi mbalimbali.

Maji yamefurika barabarani ya kifunika sehemu kubwa ya uso wa njia. Mtu anaendesha pikipiki ya rangi ya samawati katikati ya mafuriko. Gari jeupe limesimama kando likiwa limezingirwa maji. Watu wengine wanatumia baiskeli na mikokoteni yenye mwavuli kufika wanakoenda. Nyumba na miti zinaonekana nyuma zikiwa sehemu ya mandhari ya eneo hili.

Kundi kubwa la wadudu aina ya nzige, wakiwa wamekusanyika kwenye mimea mmoja, unaonekana kama mahindi. Wadudu hawa ni wengi na wana rangi ya kahawia na madoa meusi. Wanashambulia majani ya mmea na majani mengine yanaonekana kuwa yameharibika au kuliwa.

Mtu amevaa suti ya njano, kofia na buti akimwagilia mimea. Mtu huyo amevalia glavu za buluu na amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa. Anaonekana akimwagilia mmea mmoja maalum. Shamba hilo lina mimea mingi iliyopangwa kwa safu na kuna matandazo meupe chini.

Kuna mfanyakazi wa afya aliyevaa sare ya buluu na glavu akishika bandia ya mtoto mchanga. Anaonekana akimtuza mtoto labda akifanya mazoezi ya kumtuza mtoto au akimfundisha mtu mwingine. Nyuma yake kuna ukuta wenye mabango na mazingira ni ya hospitalini.

Kuna chupa za dawa zikiwa zimepangwa na zote zinaonekana kuwa zimefungwa. Kuna sindano yenye dawa ndani yake imewekwa karibu na chupa moja, pia kuna barakoa ya kinga imewekwa chini . Mandhari inaashiria maamdalizi ya chanjo labda katika mazingira ya hospitalini.

Mwanafunzi akiwa ameinama na kunawa mikono kwenye bomba la maji lililojengwa kwa zege. Amevalia shati ya njano, suruali ya buluu na begi la buluu mgongoni. Pia amevalia barakoa ya rangi ya buluu Anafanya hivyo kwa uangalifu na usafi mbele ya jengo la shule.

Mtu anaonekana akiwa ameketi akiwa ameinamisha kichwa chake mtu mwingine labda mhudumu wa afya anaonekana ameshika mkono wake akimpa sindano, wote wawili wamevaa nguo zenye rangi mbali mbali.

Binti mdogo amevaa nguo yenye rangi ya buluu na nyekundu iliyopambwa kwa michoro. Mtoa huduma anashikilia sindano kwa uangalifu akielekeza kwenye bega lake. Miwani imeninginia kwenye shati jeupe la mtoa huduma. Nyuso zao zinaonyesha umakini na utulivu wakati wa zoezi hilo.

Hapa kuna watoto wawili wakiwa karibu na maji. Msichana mdogo amevaa shati la buluu na mvulana mdogo amevaa shati la waridi. Wote wameinama karibu na mtiririko wa maji unaoonekana kuwa mchafu. Mvulana ameshika jerrycan ndogo na anaonekana akikaribia kujaza maji. Msichana amekaa karibu naye.

Mkusanyiko wa vitu visivyo na mpangilio ikiwemo ganda la konokono ambalo limefunikwa na wavu wa kijani . Kuna vitu vingine vinanyofanana na mchanga au udongo , vitendo hivi vimepangwa juu yaa kitambaa cha rangi ya kahawia.

Kuna kundi la wanaume watatu. Mmoja wao amevalia suti ya bluu ameinama akishika kitu cha bluu na kinachoonekana kama unga mweupe. Anafanya hivyo juu ya meza ndogo ya rangi ya bluu na nyeupe. Mtu huyu anaonekana kama anaonyesha mchakato wa utengenezaji wa kitu fulani au anachanganya vitu viwili. Watu wengine watatu wamesimama karibu naye.

Kuna chupa ndogo ya dawa iliyo na maneno polyafic na polio virus vaccine type 1,2 and 3 yanaonekana wazi kwenye Lebo. Chupa ina rangi ya zambarao na kimefungwa na Kofia ya pinki na kijivu . Lebo ina maelezo ya ziada ikiwemo namba ya baji, tarehe ya utengenezaji na tarehe ya mwisho ya matumizi.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na nguo za kazi. Amevaa shati la mikono mirefu lenye miraba mieusi na mieupe na juu yake kuna aproni nyeupe. Anashikilia sindano na chupa ndogo ya dawa. Nyuma yake kuna hema na watu wengine wanaonekana wakiendelea na shughuli zao.

Chupa sita za dawa zenye vifuniko vyeupe vilivyofunikwa na muhuri wa usalama, kila chupa ina lebo ya kijani na nyeupe yenye maandishi zephania life herbal clinic . Chupa mbili zinaonekana wazi zaidi zikiwa na maandishi ya ziada yanayoeleza kuwa ndani yake kuna nini. Chupa hizo zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kama bidhaa iliyopangwa kuuzwa.

Kuna wodi kubwa iliyojaa vitanda vya wagonjwa vikiwa vimepangwa kwenye safu ndefu . Baadhi ya vitanda hivyo vina wagonjwa waliolala . Mbali na vitanda kuna mashine za matibabu karibu na kila mgonjwa . Chumba kina dari refu na taa nyingi . Upande wa kushoto kuna televisheni iliyowekwa kwenye ukuta.

Mtu ameva buti ya mguu na bagi mgongoni anatembea kwa eneo la maji mengi. Anaonekana amevalia kofia na suruali umepigwa magoti. Magari yenye rangi tofauti yamepaki upande wa nyuma. Watu wachache wamesimama wakitazama upande mmja wa barabara.

Muhudumu wa afya amevaa barakoa na nguo za rangi ya sambarau akimchoma sindano begani mwanamke aliye kaa kwenye kiti, mwanamke huyo amevaa barakoa na amekunja mkono na muhudumu wa afya anaonekana kujisatiti kumchanja.

Katika mandhari yenye ukame, wanawake wawili wanaonekana wakichota maji, mmoja wao anainama akiwa ameshikilia mtungi mkubwa wa manjano mwengine amesimama na ana kikombe kinachoelekea kwenye mtungi huo, wote wamevaa vitambaa vya asili vinavyo fanana na kanga.

Mtoa huduma za afya aliyevaa barakoa na fulana ya buluu anachanja mwanamume mzee. Mzee huyo aliyevaa kofia ameketi kwenye kiti na yuko tayari kupokea chanjo. Utaratibu unafanyika nje na nyuma yao kuna majengo na mabango mbalimbali. Picha inaonyesha kampeni ya chanjo kwa umma.

Wataalam wawili wa afya ya meno wakiwa hudumia mgonjwa, mtaalamu wa kiume aliyevalia sare ya bluu anachunguza kinywa cha mgonjwa huku mtaalam wa kike aliyevalia sare nyeupe akimsaidia wote wamevalia barakoa na glavu mkononi.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga yanayofunika mwili wote, uso umefunikwa kwa barakoa na kofia ya usalama. Kuna meza iliyojaa vifaa na chupa za maji mbele yake. Ukuta wa nyuma una bango lenye maandishi ya rangi ya bluu. Ngazi za saruji zinapanda kuelekea juu upande wa kulia.

Kuna chupa ndogo yenye lebo nyeupe iliyoandikwa maandishi meusi. Juu yake, kuna kifuniko cha rangi ya machungwa. Mbele kuna mstari wa msimbo wa Pau uliowekwa wima. Sehemu ya nyuma, kuna maandhari yenye rangi ya samawati iliyofifia.

Kundi la watu, wengi wao wamevaa makoti meupe. Wamesimama nje karibu na majengo. Mbele ya kundi hilo, kuna mtu mmoja anayeeleza kitu akiwa ameshika kifaa cha rangi ya buluu. Watu wengine wanasikiliza kwa makini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti.

Vipande vya mizizi vimepangwa juu ya meza. Chupa na vyombo vya plastiki vyenye vifuniko vya yangi mbalimbali vimewekwa msitari, kuna mfuko wa rangi ya samawati upande wa kulia, nguo yenye mikunjo na rangi mchanganyiko imewekwa karibu na mizizi. Sehemu ya nyuma inaonyesha mwanamke aliyavaa shati ya pinki na suruali ya nyeusi.

Kuna chumba kilichojaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na sakafuni. Pembeni mwa chumba kuna rafu zilizojazwa chupa ndogondogo ambazo zimepangwa kwa utaratibu. KAtikati kuna makopo au ndoo kadhaa zilizowekwa juu ya nyingine. Chini ya picha, kuna picha ndogo kadhaa zilizotengenezwa zikionyesha mandhari tofauti.

Rundo la chupa ndogo za dawa zikiwa na unga ya rangi ya kahawia ndani yake. Vifuniko vya chupa hizi vina rangi ya fedha. Chupa zimepangwa kwa njia ya kutawanyika na baadhi zimefunikwa kwa karatasi ya plastiki. Chupa hizi zimepakiwa kwenye sanduku au sehemu iliyo na muundo wa kitambaa.

Vifunganisho vya dawa, vimepangwa juu ya uso wenye rangi ya zambarau na nyeupe. Vidonge vya rangi tofauti vinaonekana kupitia kwa vifunganisho vya plastiki. Kuna pakiti za karatasi, na chupa ya plastiki, iliyojaa vidonge vya rangi ya machungwa. Nembo na maandiko ya bidhaa yamechapishwa kwa rangi ya ngavu na muhundo wa kuvutia.

Mwanamume, labda mganga wa jadi, amevaa kofia nyekundu na kijivu. Ana mavazi yenye rangi ya machungwa na kijivu. Ameinama chini na anashughulikia kitu kinachofanana na kinu au mbao. Mwanamume huyo pia amevalia kitu kinachofanana na shanga shingoni.

Wanawake wawili ndani ya chumba, mmoja ameinama akiwa amevaa kitambaa cha kichwani maski usoni na glavu mkononi huku amevaa nguo ya kitenge yenye rangi angavu, mwanamke mwingine amekaa kwenye kiti akiwa amevaa nguo fupi yenye madoa doa na anaonekana dhaifu.

Duka la dawa za asili linaonekana upande wa kushoto wa onyesho. Kuna rafu zilizojaa mimea na mizizi. Upande wa kulia kuna bango refu lenye orodha ya magonjwa au matatizo. Maandishi kwenye bango yanaonyesha kuwa kuna tiba za magonjwa kadhaa kama vile Asthma. Chini ya rafu kuna chupa chache zilizojaa vinywaji. Mandhari inaonekana kuwa na mbao.

Mwanamke aliyevaa barakoa anasafisha mikono yake kwa maji kutoka kwenye tanki jeusi lenye nembo la shirika la msaada. Mtoto mdogo amesimama karibu akitazama shughuli hiyo. Kiti cha plastiki cha kijani na jengo dogo la mbao vinaonekana nyuma yao. Mbingu yenye mawingu mepesi na miti mirefu ipo upande wa nyuma.

Tangazo linaonyesha bidhaa za asili zikiwa pamoja na mbegu za tikiti, nafaka na majani ya tiba. Kwenye chombo cheupe kuna maandishi yanayohimiza kupata tiba kwa virutubisho vya kiasili kutoka Tanzania. Pia kuna kitufe cha rangi ya machungwa chenye maandishi yanayohamasisha ununuzi mara moja pamoja na namba ya mawasiliano kwa maelezo zaidi.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa. Sehemu hii ina kitanda cha kubebewa wagonjwa kikiwa na mikanda. Kuna viti viwili, kimoja kikiwa na mkanda wa usalama. Sehemu ya ndani ya gari ina kabati nyingi za kuhifadhi vitu. Kabati hizo zina rangi ya chungwa na zingine zina dirisha la kioo. Kuna saa na vifaa vingine vilivyopangwa kwenye kabati hizo.

Mwanamme amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Akiwa amevaa nguo nyepesi. Kichwa chake kimefungwa bandeji nyeupe. Yuko hospitalini. Ukuta wa chumba una rangi ya bluu na kijivu. Na kuna kifaa cha matibabu kimetundikwa ukutani.

Chupa nyeusi ya vidonge vilivyofunguliwa ikiwa imelala upande wake juu ya meza ya mbao. Ndani yake na karibu ya chupa kuna idadi kubwa ya vidonge viekundu. Kifuniko cha chupa kimefunguliwa na kiko karibu kikiwa na kidonge kimoja.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa, na wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye makashi mengi yaliyopagwa. Mmoja wa wanaume hao aliyevaa koti jeupe anaonekana akimweleza na kuzungumza na mwanamume mwingine. Inaonekana kama wanafanya ukaguzi au majadiliano ya kitaalamu mahali hapo.

Daktari wa meno amevaa nguo ya kazi na barakoa akichunguza mgonjwa wake daktari anatumia zana ndogo kuchunguza mdogo wa mgonjwa aliyelala juu ya kiti maalum cha uchunguzi mandarin ya nyuma inaonyesha kabati za kituo cha afya au kliniki.

Mwanaume amevaa shati la manjano, akipata sindano kwenye mkono wake. Mtaalamu wa afya amevaa suti ya manjano, kinga mikononi na balakoa. Akimpa mtu huyo sindano. Mtu anayepata sindano anaonekana akishikilia mkono wake mwingine karibu na kifua. Kando yao, kuna chupa ya plasitki.

Mfanyakazi amevaa mavazi ya kujikinga kamili ikiwemo barakoa na miwani ya macho, akifanya kazi katika ghala. Amevalia suti nyeupe ya kujikinga na kamba za rangi ya machungwa ambazo hutumika kama msaada wa usalama. Mfanyakazi huyo ameinama chini na karibu naye kuna chupa za plastiki zilizojaa vimiminika.

Kuna chupa ndogo yenye mfuniko ya rangi ya waridi na maandishi ya kijani pamoja na ya manjano. Chini yake, kuna kifaa cha sindano kilichojaa kiowevu chenye maandiko meupe yenye herufi za bluu. Vitu vyote vimewekwa juu ya uso wenyewe wa rangi nyeusi yenye muundo wa vitone vidogo. Chupa inaonekana kuwa na unga au tudu lenye rangi nyeupe.

Mkono uliovalia glavu za bluu ukishika sindano iliyoelekezwa kwenye chupa ya dawa. Kwenye chupa hiyo kumeandikwa vaccine na pia kuna maelezo mengine madogo. Mandhari ya nyuma ni ya manjano.

Kuna paketi ya vidonge katikati kuna msitari mweupe wenye maandishi ya kijani kibichi IBUPROFEN kwa herufi kubwa, pande zote mbili za msitari huu kuna vidonge vingi vya kijani kibichi, vidonge hivi vimefungwa katika paketi ya Alumini.

Vyombo vya rangi ya kahawia vimefungwa kwa kamba nene. Baadhi vina mapambo ya nyuzi za kijani na nyekundu. Zimewekwa sakafuni karibu na nguo zilizokunjwa. Mwanga wa mchana unaangaza sehemu ya juu ya eneo hilo.

Mtu wa jinsia ya kike mwenye nywele zilizofungwa ameinama juu ya kile kinachoonekana kuwa kitanda cha mtoto mchanga ndani ya chumba cha hospitali. Amevaa nguo ya rangi ya buluu na nyekundu na anatoa huduma kwa kiumbe kidogo. Kwenye sehemu ya juu ya eneo hilo, kuna kifaa cha x-ray.

Mwanamke amesimama karibu na kitanda cha hospitali akiwa na tabasamu la upendo. Mtaalamu wa afya ameinama chini akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda. Mama huyo anaonekana akimwangalia mtoto wake huku mtaalamu akifanya kazi yake kwa uangalifu.

Kundi kubwa la watu wamejipanga kwenye foleni ndefu wakiwa wanasubiri kupokea misaada, watu wengine wako karibu na gari nyeupe wakishughulika na vifaa na ndoo za njano. Watu hao waliopanga foleni wanaonekana wakiwa katika eneo la wazi lenye miti mingi na ardhi kavu.

Vifaa vya matibabu, haswa chanjo vikiwa vimewekwa kwenye uso wa bluu. Kituo cha mbele kuna chupa ndogo ya kioo yenye maandishi Yellow fever vaccination , na sindano ndogo ikiwa pembeni yake. Nyuma, kuna chupa zingine kadhaa za kioo na chupa nyeupe kubwa.

Kuna mikono miwili iliyoshikana ikiashiria faraja na matumaini, mkono moja unaonekana wa mtu aliyevalia koti jeupe labda daktari au muuguzi, akishika mkono mwingine uliowekwa ndani ya vifaa ya hospitali ukiwa na wire na bandegi ,mkono ulishikwa ni wa mtu mgonjwa.

Daktari wa meno aliyevalia koti jeupe barakoa ya bluu na glavu nyeupe anaonekana akimshughulikia mgonjwa, anatumia vifaa vya matibabu kumtazama mgonjwa huyo mdomoni. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno na kichwa kimetegemea juu.

Mtaalam amevaa koti jeupe, miwani na barakoa akifungua sanduku la kahawia, nyuma ya mtu huyo kuna masanduku makubwa yaliyo na maandishi juu yake, masanduku mengine yaliyopangwa yanaonekana kwenye chumba hicho.

Mwanamke amevaa nguo za kulala za rangi ya waridi na kofia ya bluu. Mwanaume mwenye fulana nyeusi ameshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa shuka na kofia nyekundu. Wawili hao wanatazama kwa upole uso wa mtoto aliye mikononi mwao. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya hospitali yenye vifaa na samani.

Kuna kifurushi cha dawa cha Fessol Ferrous sulfate iron ,kuna sanduku na chupa ya vidonge vyote vikiwa na maandishi na nembo zinazofanana, kifurushi kinaonyesha kuwa ni kirutubisho cha chuma, pia kuna vidonge viwili vyeusi vikiwa nje ya kifurushi hicho.

Daktari aliyevalia shati jeupe na barakoa la bluu akimchunguza mgonjwa amefunga glavu nyeupe mkononi mwake na anatumia vifaa vya matibabu kumchunguza mgonjwa huyo ni mwanamke na amevaa fulana yenye muundo wa maua na ana pete kubwa kwenye sikio lake.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga meupe wakiwa wanafanya usafi. Mtu mmoja amevalia glovu za buluu na barakoa anapuliza dawa kwenye kiti. Mtu mwingine pia amevaa glovu za buluu na barakoa anafuta meza ndefu kwa kitambaa cha manjano. Wote wanaonekana katika eneo la ofisi la mapokezi la kisasa.

Watu wawili wamesimama karibu na jengo ndogo lenye rangi ya bluu lililojengwa Kwa mabati . Eneo la mbele lina udongo uzio na majani na vipande vya taka vimezakaa . Nyuma kuna majengo ya mabati ambayo iliyopauka kutokana na hali ya hewa. Anga ina mawingu meupe.

Chupa ndogo ya kioo iliyo na chanjo ya MMR, kivurushi kina maandishi ambayo yanaeleza kuwa ni ya measles mumps na rubella na kwamba inaujazo wa 20ml na ni ya dawa tu, chupa imewekwa kwenye eneo jeupe na nyuma yake kuna kuvuli jeusi.

Hapa kuna chupa ya virutubishi vya lishe. Chupa hiyo ina kifuniko jekundu na imejazwa na vidonge. Lebo kwenye chupa ina rangi ya manjano, nyekundu na bluu. Juu ya lebo kuna maandishi yaliyoandikwa" Doctor's Recipes " na chini yake kuna maandishi yaliyoandikwa " Iron plus ".

Mikono imezama kwenye pofu jeupe lenye mapofu madogo na makubwa. Vidole vimekunjwa kanakwamba vinashikilia na kitu, maji na sabuni vimeenea kwenye ngozi yenye rangi ya kahawia. Manthari ya nyuma ni yenye giza bila melezo ya wazi.

Mikono miwili inaonekana. Mkono mmoja unaimimina dawa nyingine ndani ya kiganja cha mkono wa pili. Vidonge hivyo vya manjano ambavyo huenda ni virutubisho vinaninginia hewani kabla ya kutua kwenye kiganja. Rangi ya kahawia ya ngozi inaonyesha mtu huyu ni wa asili ya Kiafrika.

Watu wawili wanatabasamu wakiwa karibu. Mmoja akiwa amevaa glavu za rangi ya bluu na koti jeupe la kazi. Mtu wa mbele ameinua kidole gumba kuonyesha ishara ya kuridhika. Nyuma yao kuna sehemu safi ya ofisi yenye rangi nyepesi. Mavazi yao yanaashiria mazingira ya huduma za kiafya.

Mkono imevaa Pete wa fedha jwenye kidole cha Pete vidole vinashikilia chupa mbili ndogo yenye kofia nyekundu ndani ya plastiki ya rangi ya samawati imeunganishwa kwenye kifiniko cha chupa maandishi meusi yanaonekana kwenye lebo iliyojuu ya kifaa hi cho.

Watu wamevaa mavazi ya buluu wakiwa katikati ya vifusi , vipande vya mbao , waya na mawe vimezaga kila mahali . Mtu mmoja kofia yenye upindo mpana kichwani . Eneo linaonekana kuwa na uharibifu mkubwa wa majengo baadhi ya watu wameinama wakifanya uchunguzi wa karibu.

Kundi la watu wanne wakiwa wamevalia suti maalum za kujikinga zenye rangi nyeupe. Mtu mmoja amevalia glavu za rangi ya machungwa anapulizia dawa kitu kinachofanana na godoro au kitanda. Mtu huyu amefunga dawa mgongoni yenye rangi ya buluu. Watu wengine watatu wamesimama karibu naye.

Chupa yenye kifuniko cheupe iko na vidonge vyekundu mbele yake. Sehemu ya mbele imebandikwa kebo ya kijani na maandiko ya rangi tofauti. Nyuma yake kuna kitambaa chenye michoro ya maua. Iko na vidonge vyekundu mbele yake. Sehemu ya mbele imebandikwa lebo ya kijani na maandiko ya rangi tofauti. Nyuma yake kunakitambaa chenye michoro ya maua na mpangilio ya rangi hafifu. Mwangaza mdogo unaonekana ukimulika upande wa kushoto wa sura.

Kuna chungu cha udongo chenye michoro kikifuka moshi. Moshi unatoka ndani ya chungu na kupaa angani. Chungu kimezungukwa na vitu vingine visivyo eleweka ikiwemo sanamu ndogo ya mnyama. Picha inaashiria utamaduni na utaratibu wa kiroho unaohusiana kutumia moshi.

Kundi la watu wakitembea kwenye maji mengi yaliyotokana na mafuriko. Watu wengine wamevaa nguo za kawaida na baadhi yao wamevaa fulana za usalama. Majengo na nyumba yanaonekana nyuma yao. Picha inaoneonyesha hali ngumu baada ya mafuriko.

Mwanamke amelala juu ya mkeka wa kufuma amevaa nguo zenye rangi mbali mbali mtu mwingine anaonekana kuwa mhudumu wa afya ameinama juu ya mwanamke huyo akimchunguza tumbo mwanamke huyo amevalia nguo nyeupe.

Mtu ameketi akipokea sindano kwenye mkono kutoka kwenye mhudumu aliyevaa mavazi ya zambarau na barakoa. Wote wako kwenye chumba chenye ukuta wenye michoro ya rangi ya samawati na manjano. Meza ndogo yenye vifaa vya matibabu ipo upande wa mbele. Mazingira yanaonyesha shughuli ya huduma ya kinga au tiba.

Mtu ambaye anaweza kuwa daktari amekaa kwenye kiti na anashikilia chupa mbili za dawa nyeupe, chupa hizo zinafanana chupa moja inalebo yenye misimbo mtu huyo amevaa fulana nyeusi na kitu cheupe kinachofanana na abroni au koti la daktari.

Watu watatu wakiwa katika eneo la wazi lenye mimea. Wote wamevalia makoti meupe na wanashikilia visanduku vya rangi ya chungwa ambavyo vina nembo inayosomeka, " zipline." Wawili kati yao, mwanamume na mwanamke wanafungua visanduku hivyo, huku mwanamke mwingine akitabasamu na kushika kisanduku kingine.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji ya kahawia yamefurika ardhi na yanafunika nyumba kadhaa. Nyumba hizi zina paa za mabati ya hudhurungi au rangi ya udongo na baadhi yao zina kuta zimetengenezwa kwa mabati. Mafuriko hayo yanaonekana kuwa ya kina kirefu. Nyuma ya nyumba kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Moto mkubwa wa porini au msituni. Miale mikubwa ya moto inaonekana ikiwaka ikifunika sehemu kubwa. Moshi mwingi na mweusi unaonekana ukipanda juu angani. Nyuma ya moto huo kuna miti ya msitu. Mazingira yote yamefunikwa na giza.

Mkono uliovaa glavu ya kijani umeshika chupa ndogo ya dawa. Kifuniko cha dawa hiyo kimeundwa kwa metali ya rangi ya fedha. Maandishi meusi yanaonekana kwenye lebo iliyo na mandhari meupe. Sindano yenye ncha ya kahawia ipo karibu na chupa. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya kijivu afifu isiyo na michoro.

Vitu mbalimbali vilivyopangwa juu ya vitambaa viwili, kimoja cheusi na kingine chekundu, vilivyotandikwa chini. Kuna vitu vinavyoonekana kama asali ikiwemo mizizi, majani na vitu vingine visivyoeleweka. Kuna chupa ya buluu yenye maji au kinywaji ndani na vyungu vidogo viwili vya udongo.

Wahudumu wawili wamevaa mavazi ya hospitali na glavu wakisimama karibu na vitanda .Watoto wachanga wamelazwa ndani ya vyumba vya kioo vyenye vifaa maalum , ukutani kuna mapambo ya duara za buluu na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga , sehemu hii ina vifaa vya kitibabu vilivyowekwa ju ya kitanda kwa usaidizi wa wagonjwa wadogo.

WOdi kubwa iliyojaa vitanda vya wagonjwa ina vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Baadhi ya vitanda hivyo vina wagonjwa waliolala huku wengine wakiketi. Mbali na vitanda, kuna mashine za matibabu karibu na kila mgonjwa.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wakinyunyuzia dawa kwenye eneo la ndani. Mmoja wao anashikilia bomba la kunyunyzia huku akiwa amevaa glovu na kifaa cha kupumulia, kwenye mkongo wake kuna mtungi wa rangi ya bluu unaotumika kuhifadhi dawa hiyo.

Mwanamke aliyevaa vazi refu jeusi akiwa amesimama katika eneo kame, nyuma yake kuna miti iliokakuka na udongo wa rangi ya kahawia, mazingira hayo yanatoa taswira ya ukame na uhaba wa maji na mwanamke huyo amesimama katikati ya hali hiyo ngumu akiwa ameinua sehemu ya vazi lake.

Mfanyikazi wa afya ameinama akimpa dawa mtoto mdogo ,mama ya mtoto ameshika kwa mkono yote huku akimwangalia. Viti vya plastiki viti vya buluu viko nyuma yao mandhari yanaonyesha shughuli ya jamii yenye watu wengi.

Chupa nne za virutubisho vya lishe vilivyopangwa kwa mstari mmoja , kila chupa ina lebo yake lenye jina ya bidhaa . Kila chupa lina rangi na muundo tofauti. Zote zinahusu afya haswa vitamin D3

Muhudumu wa afya aliyevaa koti cheupe akimuhudumia mama mwenye mtoto mdogo, muhudumu wa afya anaonekana akimchoma sindano mkononi mwa mtoto mdogo ambaye ameketi kwenye paja la mamake, mama huyo anaangalia kwa makini mchakato huo huku muhudumu akimwangalia mtoto.

Mtu mwenye barakoa ameketi nyuma ya meza akisikiliza anayeonekana mbele yake. Kando ya ukuta wa rangi wa kijani kuna chupa ya dawa ya kusafisha mkono. Vitu za meza vinajumuisha karatasi na faili ya kijani.

Kuna aina mbalimbali za miti shamba na mimea kavu iliyopangwa kwenye kitambaa. Kitambaa hicho kimeenea kwenye sakafu ya matofali. Kuna mimea mingine ya kijani, maganda ya matunda, mizizi na majani makavu. Miti hiyo inaonekana imegawanywa katika mafungu tofauti.

Mfanyakazi wa afya akimhudumia mgonjwa. Mfanyakazi aliyevalia sare nyeupe atashika mkono wa mteja, akifanya jambo fulani. Mteja naye amevalia fulana ya maua ya machungwa, yuko kando ya mfanyakazi wa afya. Hali inaonekana ni ya kliniki au hospitalini. Kuna watu wanaoonekana nyuma yao.

Mkulima aliyevalia mavazi ya kujikinga akipuliza dawa kwenye mimea iliyopandwa shambani, amegonga dawa mgongoni na anatumia bomba maalumu kupuliza, nyuma yake kuna milima na miti na anga ina mawingu mepesi.

Kisanduku cha dawa kilicho na jina la bidhaa pamoja na maelezo ya viambato na matumizi yake. Maelezo yanasema kuwa dawa hiyo ina madini ya chuma na zinki, na inasaidia kuongeza seli nyekundu za damu na haemoglobini . Inaonekana kuwa dawa ya kuongeza damu mwilini.

Kifaa cha kunawia mikono ambacho kina tanki kubwa la maji la rangi ya kijani juu likiegemea kwenye fremu ya chuma nyeusi. Chini ya tanki kuna sinki la kunawia mikono la rangi ya kijani pia. Sinki hilo lina bomba dogo la maji. Fremu ya chuma inashikilia tanki na sinki na chini yake kuna ndoo nyeupe inayokusanya maji machafu.

Dawa ya azithromycin inayotumika kwa kunywa kwa kuwa na maelezo yake kuna chupa nyeupe ya plastiki iliyosimama upande wa kulia ikiwa na lebo inayoeleza jina la dawa na kipimo chake, upande wa kushoto kuna kisanduku cha karatasi ambacho kina maelezo yaleyale kama yale yaliopo kwenye chupa.

Wauguzi wawili wako ndani ya chumba cha watoto wachanga. Wako karibu na watoto wawili ambao wamelazwa kwenye kitanda maalum. Mmoja wa wauguzi anaonekana akimhudumia mtoto mchanga na ana zana mikononi. Hali ya chumba inaonekana kama ya afya vya kisasa vilivyotumika katika matibabu ya watoto.

Watu wawili wamevalia mavazi meupe ya kujikinga na glavu za buluu. Mmoja amebeba pampu ya kunyunyizia yenye ndoo ya samawati. Mwenzake amepinda juu ya meza akisafisha kwa kifaa cha manjano. Mandhari ya nyuma kunaonekana kuwa na sofa, mmea wa mapambo na taa za dari.

Hapa kuna mtu wa kiume akiwa amesimama mbele ya kundi kubwa la wadudu. Mtu huyo amevaa fulana ya bluu na suruali ya rangi ya mjanga. Ameinua mikono yake miwili kana kwamba anajaribu kuwafukuza. Wadudu hawa wanaonekana kuwa nzige, wanaruka hewani kwa idadi kubwa na wanazunguka mimea mingi.

Makaazi ya kijadi yaliyojengwa kwa matawi na kufunikwa kwa kitambaa cha kahawia. Jengo hilo la muviringo limeketi katikati ya eneo kame wenye vichaka vilivyokauka. Mbele ya makazi hayo kuna vitu vichache ikiwemo chupa ya plastiki ya manjano. Mbali zaidi anga linaonekana lina mawingu mepesi.

Kuna chombo cha udongo kilichopambwa na mistari ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Juu yake kuna chupa ya platiki yenye kifuniko cha kijani. Pembeni kuna ganda la mbegu kavu lililofungwa kwa kamba nyekundu na nyuzi za asili. Vitu vingine vya plastiki na rangi tofauti vimewekwa karibu na sehemu hii.

Umati mkubwa wa watu wamesimama karibu na mabaki ya majengo yaliyo teketea, watu wengi wamevalia mavazi ya rangi tofauti, eneo lote limejaa vifusi na uchafu, nyuma ya umati huo kuna jengo ambalo limeharibika vibaya sana.

Kisanduku cheupe kimeandikwa maandishi ya bluu na meusi. Sehemu ya kushoto ina rangi ya samawati yenye taarifa za matumizi. Chupa ndogo ya kioo cha kahawia imeonyeshwa chini. Maelezo yake yanaonyesha kipimo cha dawa kwa kila mililita. Bidhaa hii imetengenezwa na kampuni inayoitwa Montage.

Zulia la rangi nyekundu na nyeusi limeandaliwa juu ya ardhi ya udongo. Vyombo vya asili kama vile mashubavu, maganda na vifuu vimepangwa kwenye beseni. Mayai, manyoya meusi na chupa ya plastiki ya maji vinaonekana miongoni mwa vifaa. Miguu ya mtu inaonekana pia.

Mikono ya mtu ikishikilia vifurushi vya taulo za kike za usafi . Vifurushi hivyo ni vya rangi ya buluu na vina mistari miekundu na nyeupe . Vifurushi vingi vimepangwa juu ya meza na baadhi vimefungwa kwa kamba . Mikono hiyo miwili imekaa ju ya vifurushi hivyo na inaonekana kama mtu huyo anavishika.

Chupa sita za dawa ya asili inayojulikana kama Zephania life Herbal Clinic, zimefungwa vizuri na zina mfuniko uliofungwa na karatasi yenye maandishi ya usalama. Chupa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye yao wa meza na zinaonekana kuwa mapya kwa matumizi au kuuza.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari huyo ni mwanamke aliyevalia koti jeupe, miwani, barakoa ya buluu na kofia ya nyavu ya buluu. Anatumia vifaa vya meno na amevaa glovu nyeupe. Mgonjwa amelala. Amevaa miwani ya machungwa na mdomo wake umefunguliwa. Mandhari ni ya hospitalini.

Mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto mchanga mikononi mwake, mtoa huduma aliyevalia sare nyeupe anaonekana akimpea mtoto dawa ya matone, dirisha kubwa lenye nondo linaonekana likiwa wazi kuingiza mwanga, ukuta wa ndani wa jengo umechorwa kwa rangi ya samawati, kuna chati zinazoonekana nyuma

Chupa ya kijani kibichi ya dawa ikiwa na lebo iliyoandikwa Nature's Bounty D3 . Lebo inaonyesha kuwa dawa hii ni ya kwa ajili ya upungufu wa vitamini D na ina viwango vya juu vya vitamini hio. Chupa inaonekana kuwa na vidonge vingi ndani yake na ina maelezo mengine yanayaohusiana na matumizi yake.

Vifaa vya plastiki vya rangi mbalimbali vimepangwa wima. Baadhi vina vifuniko vya kahawia na vingine vya nyeupe. Lebo zake zina maandishi yenye rangi tofauti na nembo. Sehemu ya nyuma kuna karatasi yenye maandiko meusi. Eneo la chini kinafunikwa na kitambaa cha kijivu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mwanamke aliyeketi amevalia tisheti nyeupe na ana barakoa nyeusi usoni. Mtaalamu wa afya ameinama na amevalia vesti ya buluu na barakoa anampa mwanamke sindano kwenye mkono wake. Nyuma yao kuna hema na viti vingine vimepangwa.

Daktari au muuguzi wa kiume akiwa anamshughulikia mtoto mchanga katika chumba cha matibabu. Mwanaume huyo ameketi. Amevalia shati lenye nukta na suruali nyeusi. Anafanya kazi na mashine ya matibabu iliyo na waya na mirija mbalimbali. Mashine hiyo inaonekana karibu na kitanda cha watoto.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe na suruali ya jeans akitabasamu, amesimama mbele ya ubao mweusi, mkononi mwake ameshika kitambaa cheupe nyuma yake ubao huo unamaandishi na michoro isiyosomeka vizuri, mwanamke mwingine ameketi chini ya ubao akimwangalia yule wa kwanza.

Mwanamke anayebasamu amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi. Amechuchumaa nje ya nyumba. Mbele yake kuna ndoo ya bluu yenye chombo cha rangi ya njano kilichoandikwa kifaru. Anashika mikono yake pamoja akionekana na furaha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha nyekundu akiwa amevalia suruali yenye mistari ya rangi ya zambarau , anafunika uso wake kwa barakoa ya bluu huku mkono wake mmoja ukishikiliwa . Mtu aliyevalia fulana ya giza na suruali fupi anafanya shughuli kwenye mkono wake . Kuna mtu mwingine nyuma aliyevalia koti jeupe akisimama karibu nao.

Mwanaume mmoja, akiwa katikati barabara yenye maji, ikisukuma mkokoteni. Mwanaume huyo amevaa koti la blue , suruali ya kijivu na kofia. Amefungwa begi mkononi na anaonekana kutembea bila viatu. Karibu naye kuna magari mengi yamekwama kwenye maji, ikiwemo gari ndogo la njano na lori kubwa la blue .

Kuna wataalamu wa afywa wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Watu wanne wanaonekana wakiwa wamevaa sare za buluu, barakoa na kofia maalum. Wamekusanyika karibu na mgonjwa aliyefunikwa kwa shuka ya buluu. Mmoja wao anashikilia kifaa chenye waya na anatazama skrini iliyo mbele yake.

Kuna kundi la watu wameketi katika eneo la nje labda wakisubiri, wengi wao wamevaa barakoa wakishika au wakitazama karatasi . Kuna viti vya mbao vikiwa vimepangwa, mtu mmoja anaonekana akiwa amevaa sweta yenye Kofia na mwingine amebeba begi lenye rangi mbalimbali.

Kuna picha ya dawa yenye lebo nyeupe. Kwenye lebu kuna maandishi makubwa meusi pills for sex . Juu ya maandishi hayo kuna msimbo wa herufi na nambari na tarehe juu yake. Chupa zingine zinaonekana kwa umbali pia.

Mikono ya mtu ikisafishwa kwa maji na sabuni. Povu jeupe limetanda kwenye mikono na inaonekana kama sehemu ya maelekezo ya usafi. Mikono inaonekana imeshikana na inasuguliwa ikionyesha umuhimu wa usafi.

Chupa mbili za chanjo zilizo na vifuniko vya buluu na vimesimama juu ya meza au sehemu nyingine. Kuna sanduku kubwa lenye alama zinazofanana na zile chupa likiwa nyuma ya chupa hizo. Mwangaza unapenya kutoka upande wa juu wa kulia, ukiangazia chupa hizi.

Kuna mtaalamu wa kuwa wadudu au wanyama hatari. Mtu huyu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, glavu za kijani kibichi na amevalia barakoa nyeusi. Ameshika kifaa Cha kunyunyiza ambacho linaonekana kama kifaa Cha kupuliza dawa.

Katika eneo la bluu , kuna sindano na chupa za kioo za dawa. Chupa moja ina label yenye maandishi Yellow Fever Vaccination na sindano imelala kando yake. Dawa na zana hizo zimewekwa kwenye sehemu ya bluu labda katika mazingira ya kliniki. Kuna chupa nyigine mbili za dawa za kioo nyuma.

Hapa kuna kifurushi cha dawa cha chanjo, kuna kijisanduku kidogo cha rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe, maandishi hayo yanaonyesha ni chanjo cha MM,R2, chupa ya kwanza ina kifuniko cha buluu, labda ina poda ya dawa, chupa ya pili ina kifuniko cha fedha, labda ni kimiminika cha, kuchanganya na dawa.

Muuzaji akihudumia wateja wake katika soko au barabara. Kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa mbele yake zikiwemo chupa zilizo na vitu mbalimbali. Bidhaa nyingine zimetundikwa juu ya mzigo vikiwemo vitu vya shingo. Muuzaji amesimama mbele ya meza yenye bidhaa.

Mzee ameketi akiwa amevalia shati la rangi lenye mchanganyiko yenye michoro. Anafunika uso na barakoa ya rangi ya buluu. Macho yake yamefungwa kanakwamba anahisi maumivu au wasiwasi. Mtu mwingine anashikilia mkono wake kwa uangalifu huku akifanya huduma fulani.

Mtu ameshika chupa ya dawa yenye lebo ya rangi ya chungwa mkononi huku akishika chupa hiyo anatupa tembe moja ya rangi ya chungwa kwenye kiganja cha mkono wake mwingine kiganja hicho kina kaa wazi.

Mikono ya mtu imeshika vifurushi yenye rangi ya buluu na nyekundu iliyopangwa pamoja, baadhi ya vifurushi vimefungwa kwa mpira mweupe ili kuviweka salama .Maandishi na michoro ya maelezo yanaonekana kwenye sehemu ya vifurushi hivyo mwangaza mdogo unafunika eneo na sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na rangi ya giza.

Kontaina jeupe, limewekwa karibu na box , lenye rangi nyekundu na nyeupe. Maelezo ya bidhaa yanaonyesha, ina kiwango kikubwa cha madini muhimu kwa mwili. Vidonge vitata, vyenye umbo la pembe tatu, vimewekwa kwenye upande wa kushoto wa kisanduku. Kifurushi kina idadi ya vidonge 120,na kinaeleza matumizi ya dosi, moja kwa siku.

Eneo la mapokezi au kituo cha matibabu ya meno ,kuna kaunta kubwa yenye nembo iliyoangaziwa mbele ikionyesha huduma zinazotolewa, juu ya kaunta kuna runinga ndogo iliyotundikwa ukutani ikionyesha picha ya mtu, pia kuna mlango ya kioo wenye muundo wa kuchora unaoelekeza kwenye jumba kingine.

Chupa ndogo yenye kofia ya fedha imejazwa kiwevu cha matibabu. Maandishi yanaonyesha aina ya chanjo iliyo ndani. Karibu nayo kuna sindano iliyo na kofia ya plastiki ya manjano. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya kijivu nyeusi isiyo na mapambo.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa barakoa ya buluu na sare ya njano akishika sindano na chupa ndogo ya chanjo. Anajitayarisha kwa uangalifu akijaza sindano na dawa. Mandhari inaonyesha sehemu ya hospitali au kituo cha afya.

Hapa, kuna eneo lililojaa chupa za plasitki. Chupa hizo zina maumbo na ukubwa tofauti na zimepangwa kwenye meza au rafu. Baadhi ya chupa zina vimiminika vya rangi tofauti, kama kahawia au njano na zingine ni tupu. Nyuma ya chupa hizo kuna vitu vingine vikiwa vimetundikwa au kuwekwa kwenye rafu, kama vile vifaa vya ufundi, na vikapu vilivyosokotwa.

Daktari wa meno mwenye upara na amevalia koti jeupe, barakoa ya rangi ya machungwa na miwani ya kujikinga anamshughulikia mgonjwa. Amevaa glavu nyeupe na anatumia vifaa vya matibabu kumtazama mgonjwa huyu ambaye ni mwanamke. Hali hii inaonekana kama ni ya matibabu ya meno yanafanyika ndani ya kliniki au ni hospitalini.

Kuna jengo lililo anguka juu ya vifusi ya jengo hilo kuna kundi kubwa la watu wamesimama wakitazama chini, watu hawa wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wakiwa wameshtuka, chini ya jengo kuna maafisa wa uokoaji wakiwemo wazima moto na wataalamu wengine.

Kuna kopo la kienyeji lililotengenezwa kwa tunda la mti, likiwa limefungwa na kamba na lulu nyeusi na nyekundu. Liko katikati ya vyombo vingine vya plastiki na kioo zikiwa vimepangwa pamoja. Rangi za vyombo hivi ni nyeusi, nyekundu na bluu. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la ndani.

Chupa ya dawa iliyo na label ya rangi ya njano na kijani. Label inaonyesha kuwa chupa hiyo ina vidonge vya kuongeza madini ya chuma na vitamin C mwilini. Chupa imefungwa, na vidonge vieusi na vieupe vinaonekana ndani.

Maji mengi machafu yanaonekana . Mtu mmoja anaendesha mtumbwi uliobeba magodoro na mizigo kwenye maji ya mto . Anavaa koti jekundu na amesimama nyuma ya mtumbwi akiutumia mti kuskuma.

Wahudumu wa afya wawili wamevalia mavazi ya kujikinga na wanamfanyia mgonjwa matibabau ya meno . Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari cha meno huku mmoja wa wahudumu akichunguza mdomo wake , mtaalamu mwingine anasaidia kwa kushikilia vifaa vya tiba.

Mwanaume amevalia koti jeupe akifungua kisanduku cha chuma chenye vifaa vya matibabu , mtu huyo amevalia kofia pia na anainama akishikilia kisanduku hicho . Nyuma yake kuna kiti kinachoonekana na mwanga ni hafifu.

Daktari amevalia mavazi ya bluu, Kofia ya bluu na barakoa ya bluu ,anamtibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha matibabu , mgonjwa amevaa miwani ya machungwa ,nyuma yao kuna vifaa vya hospitalini.

Chupa ya dawa ambayo inasema MMR measles, mumps, rubella vaccine . Chupa hiyo ina ujazo wa 20 mililita. Nyuma ya chupa, kuna sindano. Chupa ina rangi ya manjano na sindano ina rangi nyeupe.

Mkono uliovalia glavu nyeupe ukishikilia sindano na chupa ndogo. Sindano ina ncha ndefu na mkono umeishika kwa uangalifu. Mandhari ya nyuma ya chupa yana rangi ya buluu. Picha hii inaweza kuwakilisha mchakato wa chanjo au utayarishaji wa dawa.

Kundi la madaktari wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa, ndani ya chumba cha upasuaji, madaktari wote, wamekusanyika karibu na mgonjwa aliye jilaza kwenye meza ya upasuaji, wanaonekana wakifanya upasuaji, na kwa nyuma kuna vifaa vya matibabau na skrini za kufuatilia afya ya mgonjwa.

Mwanaume aliyevalia kofia amesimama karibu na pikipiki ,juu ya tanki la mafuta la pikipiki kuna chupa nyingine za maji za plastiki mwanaume huyu anazungumza na mwanaume mwingine aliyevalia kanzu nyuma yao kuna barabara na majengo.

Kuna daktari anayemchunguza mgonjwa macho, daktari huyo amevaa koti jeupe na anatumia mashine kubwa ya uchunguzi wa macho mgonjwa ameketi mbele ya mashine hiyo akimwangalia daktari.

Mwanamke akiwa amebeba mtoto mgongoni mwake na chupa kubwa ya rangi ya njano. Amevaa shuka zenye rangi angavu ikiwemo nguo nyekundu na nguo yenye maua. Mbele yake kuna njia ya udongo na nyuma ya njia hiyo kuna picha ya mwanamke mwingine akionekana amebeba kibuyu pia.

Bango la utangazaji lina picha ya vitu mbalimbali, zikiwemo kadi za kucheza, mshumaa na vitu vingine vinavyohusiana na matumizi ya kienyeji. Chini ya chupa kuna maandishi yanayotaja huduma zinazotolewa. Chini yake kuna sehemu ina nambari ya simu ambayo inaonekana kuwa ni ya Kenya.

Kundi la watu watano wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga na maski. Wanaonekana wakitembea Kwa safu ndani ya shamba la mimea mirefu yenye majani ya kijani . Watu hao wanaonekana wakiwa wamebeba vifaa fulani mikongoni mwao.

Mwanamke amevaa kofia ya rangi ya kahawia akimwangalia mtoto. Anaonekana kumshika mkono mtoto. Mwanamke huyo amevalia koti jeusi na suruali nyeupe mkono wake ukiwa umefungwa na mikanda. Mtoto amevikwa nguo na amelala ndani ya kitanda kidogo.

Chupa ya dawa iliyo na label nyeusi na maandishi meupe ina vidonge thelathini vya rangi ya machungwa na nyeupe inaonekana kuu ya meza nyeupe au karatasi na mandhari ya nyuma ya picha ni ya rangi ya kijivu.

Kuna chupa ndogo tatu za dawa, chupa ya kulia ina maandiahi yellow fever vaccination chupa zote zina rangi ya kahawia, kuna sindano imewekwa mbele ya chupa hizo, na chupa nyingine inaonekana nyuma yake, mandhari ya nyuma ya picha yana rangi ya bulu.

Wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum wakijikinga, mtaalamu mmoja amevalia suti ya njano ana barakoa na anashikilia pamba kwenye pua la ng'ombe ili kuchukua sampuli, mtaalamu wa pili anaye vaa glavu za buluu anamsaidia kumshika ng'ombe huyo.

Madktari wa meno wawili wakiwa wanamtibu mgonjwa wamevalia barakoa na nguo nyeupe. Mmoja wa madaktari anatumia vifaa vya meno kumtibu mgonjwa huku daktari mwingine akimsaidia. Mgonjwa amejilaza kwenye kiti maalumu cha matibabu cha meno. Kwa nyuma kuna sinki na vifaa vingine vya kliniki.

Hili ni eneo la ndani la hosipitali ambapo watu wengi wamelala kwa vitanda za chuma, baadhi wamefunikwa na shuka. Pia kuna vitu vyeupe na chupa ndogo vimening'inia juu ya vitanda. Watu wengine wamesimama au kukaa nyuma, kwenye milango.

Sanamu ya kipekee yenye umbo la binadamu na vitu vingine vya ziada, sanamu hiyo ina uso wa binadamu na kuna kitambaa nyuma yake, kuna vitu vingine mbali mbali ikiwemo kitambaa chekundu, nyuzi nyeupe na nyembamba na shanga za rangi ya njano.

Mhudumu wa afya mwanamke akiwa amevalia mavazi ya kijani kibichi na ameinama karibu na mgonjwa aliyejifunika shuka jeupe . Anavalia glavu na ana stethoskopu shingoni . Anagusa kwa upole shuka hilo labda akijaribu kumchunguza mgonjwa huyu.

Daktari wa macho akimchunguza macho mgonjwa wake. Amevalia barakoa na nguo nyeupe na ameketi mbele ya mashine kubwa ya kupima macho. Mgonjwa ameketi upande mwingine wa mashine hiyo. Wote wawili wako katika chumba cha uchunguzi ambacho kina vifaa vingine vya matibabu.

Mwanamke anayeweza kuwa mhudumu wa afya akiwa anashikilia sindano kwa mkono mmoja na kitu kingine labda chupa ya dawa kwa mkono wa pili. Amevaa sare ya rangi ya manjano, kijani na buluu. Macho yake yanaonekana kuelekea mbele labda akijiandaa kumpa mgonjwa sindano. Nyuma yake kuna mtu mwingine ambaye haonekani vizuri.

Mwuguzi mwanamke amevaa koti la buluu na glavu. Anaonekana akimwangalia mtoto aliye ndani ya kitanda. Mwuguzi huyo amevaa miwani na stethoskopu imewekwa shingoni mwake. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya hospitali.

Daktari wa meno akiwa amevaa miwani maalum, barakoa na glavu za bluu. Akimtibu mtu aliyelala kwenye kiti cha hospitali. Daktari huyo anaonekana akimwangalia mgonjwa wake kwa karibu. Nyuma yao kuna vifaa vya hospitali, meza na viti.

Mgonjwa amelala chali juu ya kitanda cha matibabu. Amevalia sweta la rangi ya nyeusi na nyeupe yenye umbo la almasi na suruali nyeusi. Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe na anainamisha goti la mgonjwa akimfanyia mazoezi ya mwili. Mandhari ya nyuma ni ukuta wa rangi ya kahawia.

Mwalimu au mzungumzaji mmoja amesimama mbele ya darasa la wanafunzi, wanafunzi hawa wameketi kwenye meza zao wakisikiliza mzungumzaji amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi ukutani nyuma yao kuna bango kubwa lenye rangi ya buluu na nyeupe.

Madaktari watatu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa, wote wamevalia nguo za buluu. Mmoja wao ameinama na anaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye kichwa chake kinaonekana wazi. Madaktari wengine wawili wanamsaidia, mmoja akiwa amesimama karibu na mgonjwa na mwingine akiwa ameketi mbele yake.

Wataalamu wawili wa meno wote wamevalia barakoa, glovu na miwani wakimtibu mwanamke, moja amevalia shati la blue na mwingine amevalia koti jeupe, wote wawili wanampa matibabu mgonjwa huyo wanatumia vifaa vya matibabu vya meno.

Jengo dogo la buluu na nyeupe ambalo linaonekana kuwa kituo cha maji. Jengo lina paa la bati na buluu na kuna mlango au dirisha dogo la buluu. Kwenye ukuta wa jengo, Kuna bango lenye maandishi na nembo. Watu kadhaa wakiwemo mwanamke na mtoto wamesimama karibu na jengo hilo na wana vibuyu.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa ya buluu na sare za buluu anashikilia sindano na chupa ndogo akionekana akichota dawa, nyuma yake kuna watu wengine kadhaa wamesimama kwa umbali wakionekana wakisubiri. Mazingira yanaonekana kama hospitali au kituo cha afya.

Chupa ya dawa inaonekana iliyo na rangi ya kahawia na sindano ina rangi ya kijani, sindano imeonyeshwa mbele ya chupa hiyo, mandhari ya nyuma ya picha yana rangi ya bulu na nyekundu.

Kundi la wanawake wanne wamepambwa kwa mikufu mirefu yenye rangi tofautitofauti. Watatu wamebeba vyombo vikubwa juu ya vichwa vyao. Mmoja amevaa nguo yenye muundo wa rangi ya nyekundu na kijani. Mwanamke mwengine aliye mbele amevaa nguo ya buluu na amevuka mikono.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia chupa ndogo ya dawa na mkono mwingine ukiwa umeshika tembe moja ya dawa iliyotoka kwenye chupa hiyo. Chupa hiyo ina rangi ya machungwa na maandishi yanayoonekana vizuri. Mtu huyo amevaa nguo nyeupe yenye miundo ya rangi ya buluu.

Muuguzi mwanamke akimshika mtoto mchanga ili kumpatia chanjo au dawa, mwanamke mwingine ambaye anaweza kuwa mama wa mtoto huyo, amembeba mtoto huyo na anaangalia kwa makini jinsi muuguzi anavyofanya kazi. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakisubiri huduma hio.

Daktari au mtaalam wa kiume amevaa koti jeupe akimwangalia mtoto. Mwanamke amevaa koti la rangi ya pinki akimshikilia mtoto huyu. Mtoto amevikwa kitambaa cha rangi ya njano.

Chupa ndogo ya chanjo iliyo na kifuniko cha rangi ya bluu. Kwenye lebo ya chupa kuna maandishi yaliyoandikwa. Karibu na chupa kuna sindano tupu imelala na pia kuna mfuniko wa karatasi ulio na maandishi. Mandhari ya nyuma ya picha yana rangi za kupendeza kama vile bluu, zambarau na machungu.

Kundi la watu wanne ndani ya jengo wote wamevaa nguo nyeupe isipokuwa mmoja aliyevalia sweta ya kijivu. Wawili hao wanashikilia mfumo wa kamba unaoonekana kama sehemu ya kifaa cha matibabu au mazoezi. Mandhari ya nyuma ya picha inaonekana kuwa hospitalini au kituo cha afya.

Mtaalamu akiwa amevalia barakoa, kofia ngumu na koti jeupe la maabara, amesimama karibu na mitungi kadhaa mikubwa. Mtaalamu huyo ameinama na anaonekana akichunguza kitu au akimimina kiowevu kwenye mojawapo ya mitungi hiyo.

Kundi la watu wakiwa kwenye boti kadhaa zimejazana. Wengi wao wamevalia fulana nyekundu. Baadhi yao wameshikilia bango. Watu wanapita kwenye maji machafu. Nyuma ya boti kuna nyumba ndogo. Pia kuna mimea na miti. Bingu ni ya buluu na kuna mawingu machache.

Mtaalam wa afya ameinama na anamshika tumbo mgonjwa aliyejilaza chini kwenye blankketi. Mtaalam amevalia koti la buluu. Watu wengine kadhaa wamekaa wakitazama. Mazingira yanaonekana kuwa nje, chini ya mti, na kwenye nyasi.